Posta ina watu wawili ambao wamekalia pikipiki na ina maneno yafuatayo get your boda boda insurance cover whenever you are third party Kenya shilings 3000 , comprehensive kenya shillings 6000 .

Poster inasoma majina yafuatayo cover bora medical insurance chini yake kuna jina kama vile Jubilee na jina lingine ambalo linasema benefits check up, doctors fee, medicines, specialised expertise .

Hapa ni mtu anayepanga nyanya za kuuza katika maboksi ya mraba kisha kuna price tags pia katika hizo nyanya kuonyesha hizo nyanya zinanunuliwa ama kuuzwa kwa bei fulani, nyuma ya huyu mtu kuna watu wawili na kuna pia watu wengine huko nyuma na kuna pia magari huko nyuma.

Hizi ni fedha za chuma ama ukipenda sarafu ambazo ni mingi na zimewekwa pamoja kuna miongini mwao ambazo ni shilingi ishirini na shilingi kumi.

Kuna mkono mmoja ambao umeweza kushikilia pesa ambayo ilikua inatumiwa miaka mingi iliyopita nchini kenya na pesa hiyo ni taslimu elfu moja na mkono ambao umeshikilia pesa hiyo ni mweusi.

Kuna duka moja ambalo lina majina kama MPESA na AGENT na AIRTEL na Topup here. na wanaume wawili wamesimama mmoja amevaa kaptura nyekundu huku ameingiza mkono wake kwenye mfuko wa nyuma

Kuna pikipiki moja ambayo imesimama mbele ya duka lililo na milango miwili iliyoandikwa m pesa na kando ya milango hiyo kuna maji ambayo yamewekwa kwa dozeni.

Kuna simu ndogo ambayo inaonyeshana kuwa pesa imetolewa katika Mpesa imewaza kuandikwa give Kenyan shillings two thousand kando ya hiyo simu kuna mkono ambao umeshikilia noti mbili za elfu moja ambazo ni noti zilizokuwa zinatumiwa miaka kadhaa ambayo imepita hapa nchini Kenya.

Kuna vibanda ambavyo vinaonekana kuuza vitu mbalimbali kama, matunda, vifaa vya kutengeneza chakula na kando, kuna nguo zinazouzwa na pia, vitambaa na karatasi za kubebea vitu.

Kuna Posta ambayo iko na pendera za nchi sita za Afrika Mashariki na theme yake ni ya green na imeandikwa " Mayfair" na iko na letter kubwa pia. Kisha mada hii imeandikwa hapo " Life is unpredictable but your safety does not have to be " na kuna baiskeli ambayo imewezwa kuchora hapo kama imeanguka.

Kuna picha ya simu inayoonekana kuwa na maneno yafwatayo, Kopokopo simple tools for your business, username, password, remember me, I'm not a robot, login, forgot your password .

Posta ina mamneo yafuatayo Jubilee Health Insuarance, cover bora medical cover for your impatient needs, from as low as 6200 bob per annum, benefits, maternity cover, last expense benefits .

Kuna trailer ambayo ipo barabarani na imebeba magari matano. Gari lililokaribu na camera kabisa ni ni gari nyeupe na lile lililo mbali kabisa ni ya rangi nyeusi.

Kuna duka moja la kuuzia maziwa linaloonekana kuwa na mtu mmoja anayenunua na mwingine yupo ako ndani ambaye anauza na amevaa nguo ambazo ni nyeupe. Juu kuna maandishi yafuatayo Kieni Diary Products Highridge .

Kuna kifaa ambacho kinaonekana kuwaka na kimeandikwa jina lifuatalo'Pesapal' huku mkono mmoja ambao umeshikilia kadi inayokuwa imeandikwa visa inaonekana kuwa imewekelewa juu yake.

Kuna magari mengi ambayo yameweza kuegeshwa na miongoni mwao, ni yale ambayo ni meupe na meusi na kando kabisa, kuna miti mirefu, ambayo imepandwa na watu pia wanatembea katika nyasi kuangalia magari hayo.

Kuna mikono miwili ya mtu aliyevaa nguo za rangi nyekundu na ameweza kushikilia pesa taslimu elfu moja moja kwa mikono zote mbili na pia kuna kitu tunachoita rubber band kwa lugha ya kimombo kinachotumiwa kufunga pesa hizo.

Kuna lori ambalo ni la rangi ya machungwa linaonekana kuwa ni double decker kwa jina la kizungu na limebeba magari ambayo yapo kwenye gorofa hizo mbili na nyuma kuna miti.

Kuna gari moja ambalo ni la kifahari na limeandikwa majina yafuatayo, Hillux. Limeweza kufungwa milango na nyuma kuna mtu ambaye amevaa kofia. Mbali kabisa ni miti mirefu kabisa ambayo imeweza kupandwa ya kijani kibichi.

Kuna duka ambalo limeweza kuandikwa Mpesa kwa maneno ambayo ni ya kijani na chini yake kuna cartons ambazo zimebeba mchele kuna zingine ambazo zimebeba unga wa chapati na unga wa ugali.

Kuna kifaa ambacho kinatumika kutengeneza exchange rates kwa lugha ya kimombo na kina soma vitu ambavyo vinafuata USD, GBBP, EURO, AUD, INR, CARD, GPY and SAR .

Hii ni pesa kubwa kabisa ya Kenya, ambayo inasoma maneno yafuatayo, Banki kuu ya Central Bank of Kenya , na inaonyesha picha ya rais wa kwanza wa Kenya ambaye ni mzee wa Jomo Kenyatta. Chini yake kuna legal tender for one thousand shillings .

Kuna mandizi ya rangi ya manjano ambayo yameweza kuwekwa apo juu Kwa kibanda. Kuna kreti ya rangi ya samawati iliyo chini na imeekelewa vitunguu juu yake na pia kuna maembe chini ya mandizi hayo.

Kuna magari mengi sana yaliyoegeshwa na miongoni mwao kuna lori ndogo na magari madogo na nyuma kabisa kuna ukuta uliopakwa rangi ambayo ni nyeupe.

Kuna mikono miwili mieusi ambayo imeshikilia fedha na pesa hizo zinaonekana kuwa ni zile ambazo zilipigwa marufuku miaka kadhaa iliyopita nchini kenya na rais ambaye alikuwa uongozini wakati huo.

Kuna watu wengi ambao wako sokoni na miongoni mwao ni wamama na wababa ambao wanazidi kununua na kuuza katika soko hilo, chini kuna matunda ambayo yametandikwa chini mfano ni machungwa.

Kuna magari tisa, ambayo yameweza kuegeshwa kando ya magorofa makubwa ,matatu na ambayo yanaonekana ni kwamba yanauzwa. Gari moja ni la rangi nyeupe, linalofuata ni hudhurungi, mengine meupe, kuna pia magari meusi.

Kuna magari meusi, na gari iliyo karibu kabisa na camera , ina, logo ambayo ni ya masidese benz , na imeweza kuwashwa taa, ambazo zinamulika rangi inayokaa, nyeupe, na katika maali panapoekwa number plate , kuna jina lifuatalo RAWA AUTO .

Kuna picha ya mwana dada mmoja ambaye amevaa miwani na kando posta inasema kopokopo simple tools for your business, janesau@gmail.com signing .

Kuna chumba kimoja ambacho kinaonyesha kuwa kinauza maziwa, na kina maneno yafuatayo, Yustina Milk. tunauza maziwa fresh . Na milango iliyokua hapo ya ni ya rangi ya samawati, na chini kuna jiko na sufuria.

Kuna duka kubwa ambalo linauza youghut kwa jina la kimombo na maziwa pia na mama mmoja aliyevaa nguo ambayo kwa kimombo inafahamika kama lab coat ameshika maziwa hayo.

Kuna lori kubwa ambalo limeweza kubeba magari, na rangi ya lori hilo ni rangi ya machungwa. Magari hayo yameweza kuwekwa katika pande mbili, na hiyo lori inafahamika kuwa ni Double Deker.

Kuna magari mengi sana ambayo yameweza kuegeshwa mahali ambapo tunaita showroom kwa lugha ya Kiingereza. Na magari hayo ni ya rangi nyingi sana na yanaonekana kuwa ni mapya kabisa.

Posta imeonyesha magari matatu ambayo moja ni ya rangi ya machungwa , ingine ni nyeupe ingine ni nyekundu. Na juu kumeandikwa maneno ifuatayo PSV tax insurance one month TPO KSH 3500 .

Kuna vibanda vya kuuzia matunda na vitu vingine ambavyo ni vya kupikia mfano ni nanasi na kisha kuna lile lingine linaloiwa pumpkin kwa kimombo na chini yake kuna kreti mbili za rangi nyekundu .

Kuna mandizi ambayo yameiva na ni ya rangi ya manjano na mandizi mengine ambayo hayajaiva na ni ya rangi ya kijani. Chini ya mandizi hayo kuna nyanya na pia kuna viungo vingine ambayo vinatumika kupikia.

Hili ni soko ambalo lina wamama wengi na wanaume fulani ambao ni wachache sana na kunaonekana kuwa na maji machafu yaliyo mwagika chini. Kando yake, kuna maembe ambayo yanauzwa.

Kuna mlango ambao unaonekana kuwa wa kijanikibichi unaokua na maneno ambayo yanafuata M, P, E, S, A na nyuma kuna kifaa ambacho kinaitwa friji kwa jina la kimombo kilicho kuwa na maziwa.

Kuna logo mbili za serikali upande wa kushoto na wa kulia na chini kuna maneno ambayo yanafuata PCCD5TQYM77 . Mbele yake kuna ILRMDDR9 , alafu Kuna tarehe zinazosema 17 NOV, 2022 .

Kuna duka ambalo limeweza kupakwa rangi ya samawati na kuna karatasi za manjano ambazo zimeweza kuwekwa huko juu, kisha kuna kreti za soda na pia kuna maji, na kando yake kuna speaker ya kutoa wimbo.

Kuna karatasi ya serikali ambao upande wa kushoto imeandikwa NTSA na upande wa kulia invoice paid chini kabisa imeandikwa 2 customer Id 21714193.

Kuna mikono miwili ambayo imeshikilia simu ambayo ni nyeupe na ina maneno ambayo yanafwata: send money, withdraw cash, buy airtime , Mshwari, lipa na Mpesa, my account .

Kuna duka ambalo limeweza kufunguliwa milango, mlango wa kwanza ni wa rangi ya samawati na wa pili ni wa rangi ya kijani na zote mbili zimeweza kuandikwa M-pesa, mbele yake kuna meza, nyuma yake kuna mtu aliyesimama, na pia kuna kreti za soda za Cocacola.

Picha hii inaonyesha soko la matunda na mboga, kuna mama anayekaa upande wa kushoto akiwa amejaa bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu , hoho na machungwa mbele yake. Mazao hayo yamepangwa kwenye vikapu na magunia yakionyesha wingi na aina tofauti za mazao ya shambani. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi huku watu wakiwa mbali wakinunua bidhaa. Mazingira yanaonyesha biashara ya kawaida ya sokoni inayofanyika katika eneo la wazi.

Kuna ukuta mmoja ambao mbele yake inaonekana ya kwamba kuna watu wengi, ambao wana shughuli mbalimbali na wamechanganyikana wanaume na wanawake kwa pamoja na kuna gunia zilizo chini.

Kuna gari la kifahari ambalo ni la rangi nyeupe linaloekwa mafuta katika mahali ambapo ni pa kuekea mafuta na kisha kuna wanaume wawili ambao wamesimama kando ya gari hilo.

Kuna viatu vya aina mbalimbali vinavyo onekana kuuzwa, viatu hivyo vimeweza kutandikwa juu ya gunia na kuna viatu vingine ambavyo vimeweza kuhang'iwa alafu nyuma ya hizo viatu kuna nguo na pia kuna mama mmoja aliyekaa chini na pia kuna magunia yaliyo nyuma ya hivyo viatu.

Picha hii inaonyesha tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni ya LET'S GO INSURE. Kuna nyumba ndogo ya mfano iliyofaa kofia ndogo ya sufu ikiwakilisha Ulinzi dhiti ya baridi ya huatri. Upande ya kulia kuna maandishi yanayosema HOME INSURANCE na huduma wanazotoa pima ya mali ya ajali binafsi , pima ya vitu vya dhamani na Ulinzi dhiti ya majanga mbalimbali.

Hii ni posta ya insurance ambayo inaitwa house insurance na kuna picha ya mwaaume mmoja anayeitwa Rayan c Smith imeandikwa inquire now na pia kuna tofuti ambayo imeandikwa www.houseinsurance.com na namba ya kuwapigia simu ni 1234567890.

Kuna poster ambayo inaonyesha mbwa wa rangi nyeusi na kuna maandishi ambayo yemeweza kuandikwa hapo, Your pet is in good hands, with the orient home insurance, insurance rah-easy

Hili ni duka la michongo, na kuna michongo ambayo iko katika duka hili. Baadhi ya michongo iyo kuna mchongo wa watu, kuna mchongo wa ndovu na kuna pia michongo zingine za rangi ambayo ni ya nyeusi.

Kuna kifaa ambacho kinaonyeshana ni cha kupima spidi ya gari ambayo inasoma 0,20,40,60,80,100,120 kuendelea.

Kuna duka ambalo lina kibandiko ambacho kina maneno yafuatayo; GSP MILK, MILK, MILK PRODUCTS, ICE CREAM, PACKED DRINKING WATER na chini kuna mwanamme mmoja aliyevaa shati nyeupe.

Kuna gari ndogo ambalo ni la kifahari sana na kando yake kuna kifaa ambacho kinakaa pulpit kwaekizungu, na juu yake kuna kifaa kingine ambacho ni cha duara kilicho na mwangaza wa rangi ya machungwa.

Kuna watu ambao wamesimama juu wakitazama chini katika magari ambayo yapo madogo sana na lililo karibu na camera kabisa ni la rangi nyekundu, na kule juu kabisa kuna billboard kwa jina la kimombo ambayo inatuonyesha picha ya pombe.

Hili ni duka la kuuza vuatu na mfano moja ya viatu hivyo ni Timberland , katika duka hilo kuna pia viatu vya wachezaji viko huko vimehangiwa pale juu na kuna mama mmoja anayezurura katika duka hilo.

Kuna magari matatu ambayo mawili ni meusi na lililo katikati ni za rangi ya samawati na ambalo lipo katikati limeandikwa KDK 849 T.

Posta imechora mlango na ina maandishi yafwatayo: AAR Insuarance brings care to your doorstep, you can now order for your prescribed medication from the comfort of your home, clear checkups on My dawa and have them delivered to your doorstep .

Ni duka ambalo linaonyesha kupatiana huduma za Mpesa, na kuna maandishi yafuatayo, available here na kuna watu ambao wameweza kusimama watatu, wakihudumiwa na watu ambao wanahudumiana katika Mpesa hiyo.

Kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na rangi na aina, kati kati kuna manekini aliyevalishwa mavazi ya kitenge, labda kuonyesha mfano wa mavazi yanayo patikana, kulia na kushoto kuna nguo nyingi zilizo tundikwa.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni wauzaji na wanunuaji. Wauzaji wameweza kushikilia vitu vinavyoonyesha bei ya nguo na chini kuna nguo mabazo zinauzwa na kando kuna wale ambao wananunua.

Kuna nyanya ambazo ni za rangi nyekundu na kuna karai ambayo ina mbaazi zilizowekwa kwenye mikebe. Kisha kando ya nyanya hizo kuna pilipili hoho ambazo ni zarangi ya machungwa na pilipili hoho ni za rangi ya kijani kibichi.

Kuna jikebe kubwa ambalo lina samaki wengi ambao wanaonekana ni kwamba wameweza kupikwa. Na juu yake kuna mafuta na kisha kuna watu nyuma ya samaki hizo.

Kuna pesa ambazo zilikataliwa nchni Kenya miaka kadhaa iliyopita nani za taslimu elfu moja moja na kila fedha ina picha ambayo ni ya rais wa kwanza kabisa wa Kenya aliyekuwa akiitwa Jomo Kenyatta.

Kuna magari meusi mengi yanayo onekana kuwa yame egeshwa na yapo ndani ya mahali tunapoita showroom kwa lugha ya kimombo na kuna chini yake sakafu imetengenezwa na bidhaa tunao ita tiles kwa lugha ya kizungu.

Kuna mikono miwili iliyoshikilia pesa ya Kenya za elfu moja na pesa ingine ambayo iko juu ya meza, ambayo ni shilingi hamsini. Elfu moja hiyo imeweza kuwa na maandishi yafuatayo " Kenya na Elfu moja" hapo chini karibu na kidole.

Kuna ndoo mbili ambazo ni nyeupe na zinaonekana kuwa zimewekwa mandizi, ambayo ni mabichi, na ni ya rangi ambayo, ni kijani kibichi, nyuma kabisa kuna vitunguu ambavyo vina majani, na mbele, kuna gunia.

Kuna viatu ambavyo vimeweza kuwekwa katika kamba. Kumaanisha nikwamba vinaweza kuuzwa, na kando kabisa kuna mwanaume ambaye amevaa nguo ambayo ni nyeupe na juu kuna paa ambalo ni la mabati.

Kuna gari moja la kifahari la rangi nyeupe ambalo limesimama kwenye mlango wa vioo.

Kuna mikono miwili ambayo imeshikilia simu ya mkono ambayo NI ya kisasa na inasoma maneno yafuatayo , send money , withdraw cash, buy airtime, M shwari, Lipa na MPESA na my account.

Kuna magari mengi madogo yanayoonekana kuwa ni mapya kabisa na yanauzwa, na yameweza kuzimwa taa, na mengine ni meupe, mengine ni meusi, na pia kuna yale ambayo ni ya rangi ya samawati.

Posta ina jina ambalo linasema Jubilee Health Insuarance na chini yake inasema introducing cover bora medical covers, affordable hospitalisation cover for as low as 500 shilings per month .

Picha inaonyesha jengo lenye mlango wa vioo uliyo wazi, likiwa na ukuta za rangi ya buluu na nyeupe. Pembeni wa mlango kuna sehemu ya kupimzikia yenye viti na mbele yake kuna njia ya lami ya mawe madogo. Mwonekano wa jengo ni safi na wa kisasa na inaonekana kuwa ni sehemu ya taasisi au ni ofisi rasmi.

Kuna mkono moja unaokaribia rangi nyeusi, ambao umeshikilia noti kadhaa za fedha ambazo ni elfu moja na zinaonekana ni zile ambazo ni za the new edition .

Kuna noti nne za pesa ambazo zimewezakushikiliwa na mkono. Ya kwanza ni elfu moja, ya pili ni miatano, ya tatu ni fifty bob kwa kizungu, na ya nne ni mia moja.

Kuna machungwa ambayo yameweza kupangwa vyema na mandizi ambayo yapo chini. Na viazi pia ambavyo vimeweza kupangwa kwa mpangilio fulani na mbele kabisa kuna watu ambao wako kwenye harakati za kutembea na kuzururazurura sokoni.

Kuna gari ambalo limeweza kufunguliwa mlango na mlango huo una kioo ambacho pia kimefunguliwa, kuna funguo ambazo zimeweza kuwekwa juu ya mlango huo ambazo ni za rangi nyeusi.

Kuna magurudumu manne kwenye sakafu ambayo inaonekana kukorogewa na yanaonekana kuwa yanaoshwa na sabuni kutumia mashine ambayo inaitwa car was machine kwa jina la kimombo.

Kuna watu wengi ambao wapo katika mahali pa kuuzia nguo panapoonekana kujengwa na mabati na watu hao ni mchanganyiko wa wanaume na wanawake.

Kuna vitu ambavyo vinatumika katika upishi, miongoni mwao kukiwa na nyanya, pilipili hoho na karai ambayo ina mbaazi ambazo zimemwagwa hapo na pia kuna dhania karibu na nyanya na nyuma kuna karatasi na pia matunda tunayoita thorn melon kwa lugha ya kimombo.